Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea likiwa tayari limekwisha funguliwa na kupangilia dawa hizo katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana uhitaji wake.

Mbolea ya asili iliyotiwa katika kifungashio maalumu ili kuweza kuitunza mbolea hiyo na kurahisisha zoezi la kuisafirisha, matumizi ya mbolea za asili ni mazuri kwani husaidia mimea kukua vizuri na kuwa na afya, lakini pia husaidia udongo kuwa na rutuba.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limezipangilia dawa hizo katika mpangilio maalumu na kuziweka katika rafu, ili kuweza kumwepesishia mteja anayehitaji kununua dawa hizo, aweze kupata kulingana na uhitaji wake.

Mbolea ya asili iliyotiwa katika mfuko maalumu, ulioandaliwa kwa ajili ya kubebea mbolea hiyo na kuihifadhi. Matumizi ya mbolea ya asili yanasababisha mimea kukua vizuri na kuwa na afya iliyokuwa bora, lakini pia kuiimarisha na kuifanya ardhi iwe na rutuba.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limepangilia dawa hizo katika mpangilio mzuri na maalumu utakao wezesha wateja kuchagua dawa kulingana na mahitaji yao.

Mwanamke aliyevalia miwani akiwa katika duka akiendelea na shughuli yake ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea; dawa hizo zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kuweza kuwepesisha zoezi la kuuza dawa hizo kulingana na uhitaji wa mteja.

Boksi lenye dawa maalumu inayotumika kwa ajili ya kuua minyoo kwa wanyama wanaofugwa majumbani kama vile mbuzi, ng’ombe, kondoo pamoja na farasi. Iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuua minyoo hiyo na kupambwa na kuwekwa vizuri katika boksi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa tayari limekwisha funguliwa, kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kulingana na mahitaji yao.

Mwanamke mkulima anayejishughulisha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, akiendelea na zoezi lake la kuvuna viazi vyake hivyo ili aweze kuvipeleka katika eneo la uchakataji, na viandalie vizuri ili viweze kupelekwa sokoni, na aanze kunufaika kupitia zao lake hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa wakiendelea na zoezi la kuikusanya kahawa hiyo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata ili iweze kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwishavuna zao hilo na kulitia katika vyombo maalumu, vitakavyowasaidia kuwepesisha zoezi la kusafirisha viazi hivyo, ili waanze kupata manufaa yanayotokana shughuli hii ya kilimo.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna nyanya hizo zilizokoma vizuri na kuzikusanya sehemu moja kwa ajili ya kurahisisha zoezi kusafiriha kupeleka sokoni iliaanze kunufaika na zao hilo.

Eneo la shamba kubwa lililoandaliwa vizuri na kuoteshwa mimea inayokua na kustawi na kunawiri vizuri, kwa ajili ya kuotesha mazao ya kibiashara yatakayotumika kwa ajili ya kuendeleza shughuli za mkulima huyu, na kumpatia kipato kikubwa kabisa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi wakiendelea na zoezi la kuyandaa mahindi hayo baada ya kuwa wamefanikisha zoezi la kuyavuna vizuri tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji ili yaweze kupelekwa sokoni na waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi la kukagua mazao yao hayo, ambayo tayari yamekwisha komaa vizuri ili kuweza kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Mwanamke mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha kahawa, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna kahawa hiyo kwa kuikusanya vizuri sehemu moja na kuifungasha vizuri ili kuweza kurahisisha zoezi la kuchukua na kupeleka katika la uchakataji na kisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wanajihusisha na kilimo cha biashara aina ya viazi, wakiwa wamekwisha kukamilisha zoezi la kufungasha baada ya kumaliza zoezi la kuvuna, tayari ili kupeleka katika eneo la uandaaji ili viweze kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima anayejihusisha na shuhuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea na zoezi la kuvuna mazao yake hayo ambayo tayari yamekwishakomaa, na kuyatia katika chombo maalumu alichokiandaa kwa ajili ya kuendeshea shughuli hizo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi; wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hilo, tayari kwa ajili ya kutumika katika kipindi kingine cha kilimo, ili waanze kunufaika kupitia eneo lao hili.

Mkusanyiko wa wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la viazi, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi ivyo ambavyo tayari wamekwishavivuna, kwa kuhakikisha mazao yao yanaweza kuzaliana vizuri ili waanze kupata manufaa makubwa yanayotokana na zao hilo la viazi.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo na kuzuia katika vyombo maalumu baada ya kuwa amekwishahitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na waanze kunufaika kupitia kazi yao hiyo.

Zao la kibiashara la vitunguu likiwa limekusanywa sehemu moja, baada ya kuwa zoezi la kuvuna zao hilo limekwishhitimishwa. Zao hilo linatarajiwa kusafirishwa na kupelekwa katika eneo la uchakataji ili liweze kuandaliwa vizuri na kisha kuingizwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima anayejihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiendelea kulima mazao hayo na kuyavuna kwa kutumia taratibu za kisasa zaidi na za kiteknolojia, ili kuwezakuhakikisha kupata mazao mengi na kupata faida iliyokubwa kabisa.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, akiendelea kukagua mazao yake hayo aliyoyakusanya baada ya kukamilisha zoezi la kuyavuna tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kukusanya kahawa hiyo baada ya kuwa wamekamilisha zoezi la kuvuna kahawa hiyo, na kuitia kwenye vyombo maalumu tayari kwa ajili ya kuweza kuchakatwa na kisha kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Shamba lililotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la karoti ambazo zimekwishavunwa na kutawanywa vizuri katika eneo hili, zao hili ni muhimu ambalo lina faida kubwa pale ambapo litavunwa vizuri na kuuzwa dukani na sokoni.

Kusanyiko la wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, wakiendelea kukusanya mazao yao hayo baada ya kuwa amekwishahitimisha zoezi la kuvuna mazao yao; kusudi waweze kuyatengeneza na kuyapeleka katika eneo la kuyachakata na kuandalia, ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Mwanamke mkulima akiwa shambani akiendelea na zoezi la kukusanya mahindi hayo, ambali ni zao la kibiashara lililolimwa na kuvunwa vizuri, zao hilo linatarajiwa kupelekwa katika eneo lililochakatwa na kuweza kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika na zao lao hilo.

Mwanaume mkulima akiwa shambani akiendelea na shughuli zake hizo za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akikamilisha kuyavuna mazao haya ili kuweza kuhakikisha anapata faida iliyokuwa kubwa, kutokana na mazao yake hayo.

Wakulima wanao ji shugulisha na shuguli za kilimo cha kibiashara cha zao ilo la mahindi, wakiwa wamelikusanya sehemu moja baada ya kukamilisha zoezi la kuvuna zao hilo, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la uchakataji na kisha sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao hilo la hoho, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna na kuliweka katika vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya shughuli hiyo, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Eneo la ardhi yenye mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinacho muwezesha mkulima huyo anayejishughulisha na shughuli za kibiashara, kuweza kupata mazao bora na yenye afya tele yanayostawi kwa wingi ili kuweza kunufaika.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha zao hilo la kibiashara la karoti, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo na kuliweka katika vifungashio maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kusafirisha.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ,akiendelea kukagua mazao yake na kuangalia namna ya kuweza kuyafanya mazao hayo yaweze kuzaliana kwa wingi nakuwa bora kabisa, ili aweze kutanua wigo wa mapato yake.

Familia ya mkulima anayejihusisha na shughuli ya kilimo cha zao kibiashara la kahawa, akiendelea na zoezi la kuiandaa kahawa hiyo tayari ambayo amekwisha fanikisha zoezi la kuvuna, ili iweze kupelekwa sokoni na kuanza kuuzwa, ili waanze kunufaika kupitia zao hili.

Wakulima wanajihusisha na shughuli za kilimo cha zao la biashara aina ya viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna na kuvikusanya sehemu moja ili kurahisisha zoezi la usafirishaji pale watakapo hitaji kuvipeleka sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la kahawa wakiendelea na zoezi la kulifungasha vizuri baada ya kuwa wamekwishahitimisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la uchakataji ili iweze kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni.

Zao la kibiashara la viazi likiwa limefungashwa kwenye vifungashio maalumu, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la uandaaji na kisha kupelekwa sokoni. Zao hilo ambalo tayari limekwishavunwa na kuwekwa hapo, ili kuweza kumsaidia mkulima wake kuanza kupata manufaa yanayotokana na zao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo kwa ajili ya kuweza kuliandaa vizuri na kulipeleka sokoni, ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Shamba lililotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya likiwa tayari limeanza kuonyesha dalili nzuri ya kuzaa, nyanya zilizozaa vizuri na kukomaa na kuivaa vizuri kabisa zinazoonyesha udalili wa kuwa tayari kuweza kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kuanza kumnufaisha mkulima wake.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna nyanya hizo, ambazo tayari zimeivaa na kukomaa vizuri na kuziweka kwenye vyombo maalumu tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kuchakatwa na kisha kupelekwa sokoni.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua mazao yake na kuangalia namna ya kufanya mazao yake hayo yawe na ubora mkubwa kabisa hivyo kutanua wigo wa mapato yake.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwishakamilisha zoezi la kuyavuna mahindi hayo na kuyakusanya sehemu moja, tayari kwa ajili ya kuweza kusafirisha kupeleka katika eneo la uchakataji, ili yaweze kuandaliwa na kisha sokoni ili aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Mwanamke mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna na kupakia katika gari, tayari kwa ajili ya kupeleka katika soko na kuuza; huku tabasamu kubwa linalodhihiri kwenye uso wake kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kufikia hatua hiyo katika kilimo.

Mimea iliyo kuwa na kustawi vizuri, iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, Njia hii ya kilimo inatarajia kumuwezesha mkulima, kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika na kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, wakulima wanaotumia njia hii wanafanikiwa sana na kupata mazao mengi kwani ni njia bora.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea na rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mifumo ya kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubishi mbalimbali maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea lakini huku ikihusishwa na matumizi ya mashine mbalimbali.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inatarajiwa kummuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila ya kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuendesha shughuli za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknlojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendelea na shughuli zake za kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali, katika utendaji kazi wake.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyopakwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha teknolojia, kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaj,i kazi wake, njia hii ni nzuri na inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shuguli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli hizo za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia zaidi. Kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake, njia hiyo ni nzuri itakayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuri zake za kilimo vizuri katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali katika eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbali mbali katika utendaji kazi wake bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ni nzuri na humsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaaluma na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huo wa kilimo ni muhimu unaomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekti akiendelea na shughuli ya kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa zaidi wa kilimo kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu, na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli ya kilimo akitumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kunawili vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine. mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hiyo ya kilimo ni nzuri kwani inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chaki teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimowezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kusitawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendeji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri, kwani inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katia utendaji kazi wake, mfumo huu unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea na wala kuzingatia eneo lake husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinajihusisha na matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo nitarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali, katika utendaji kazi wake mfumo huu wa kilimo humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kunawiri na kustawi vizuri, iliyokoa kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa na kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na inamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na za kiteknolojia kinayohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utekelezaji wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyonawiri na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na zoezi lake la kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shuguli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli hizo za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyokoa kwa rangi kijani kibichi. Iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kulima kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa na teknolojia, inayohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo na tarajia kumsaidia mkulima na kumwezesha kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo na muanzisha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuwaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotuwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mabalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa na kukua kwa njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyootesha kwa kutumia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu haidroponi, kinachousisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuwaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mwanaume mkulima akiendelea kukagua mimea yake aliyootesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki ,kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri ulioteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa vizuri na kustawi na kunawiri iliyotoshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima akiendelea kukagua mimea yake iliyostawi vizuri, iloyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha ki hydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyoturudishwa maalum na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo

Vifaa vya kisasa vilivyoandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweza kutumika katika shughuli ya kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyo kuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyo kua na kustawi na kunawili vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinacho husisha matumizi ya maji pekee yaliyo tiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyo kua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho anuai kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kupitia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha haidroponi, kinachohusisha maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha ki hydroponiki kinachohusisha matumizi ya maji, yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kunawiri, nakupea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha "kihydroponiki," kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yalitiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri uliopewa kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha "kihydroponic" kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimiea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kisasa cha " KIHYDROPONIC" kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila ya kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotia virutubisho muhimu na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Wafanyakazi katika kiwanda kinacho jihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiendelea na zoezi la kuandaa na kufungasha nyanya hizo vizuri kabisa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na ili kampuni hii ianze kunufaika kupitia zao hilo.

Wafanyakazai katika kiwanda kinachojishughulisha za kilimo cha kibiashara ikiendelea na zoezi la kukaguwa mazao haya yanayooatikana kwenye mimea hii iliyostawi vizuri na kunawili na kupea kwa rangi ya kijani.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu zaidi, kilichotumika na hicho kiwanda, kwa ajili ya kuhakikisha mazao haya yanazaliana vizuri, ili kuweza kuipatia kiwanda hicho manufaa makubwa hapo baadae.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiwa katika treka akiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hili kwa ajili ya shughuli hizo za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali.

Mimea iliyostawi na kunawiri na kukua vizuri ulioteshwa katika shamba linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kuipatia kiwanda hicho mazao mengi yatakayowezesha kupata faida kubwa kabisa.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara kwa kutumia njia za kisasa na za teknolojia, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake njia hii inaweza kuisaidia kampuni hii kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa kupitia shughuli hii ya kilimo.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kulima kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, ikiendelea na zoezi la usindikaji wa nyanya hizo ili kuweza kuziandaa na kuzifungasha vizuri, ili kuweza kupelekwa sokoni na kuweza kuipatia kampuni hii mafanikio makubwa kabisa.

Eneo la shamba kubwa, linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Eneo hili linatarajiwa kuleta mazao yaliyokuwa makubwa kabisa na yenye afiya na mengi; yatakayowezesha kampuni hii kuweza kupata faida kubwa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa na umemilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, sehemu hii inatakiwa kuzaa vizuri na kuweka mazao mengi yatakayowezesha kampuni hii inayojihusisha na kilimo hiki kuweza kunufaika kupitia mazao hayo.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, akiendelea kukusanya viazi hivyo ambavyo tayari vimekwisha vunwa ili kuweza kuviandaa na kuvipeleka katika eneo la uchakataji viandaliwe vizuri ili kuweza kupelekwa sokoni, tayari kwa ajili ya kuanza kuuzwa.

Eneo la shamba kubwa, linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu, zinazohusisha matumizi ya mashine za kisasa na za kiteknolojia zaidi mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi ni nzuri zinazosaidia kiwanda hicho kupata mavuno yatakayokua makubwa kabisa na kisha faida kubwa.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendelea kufanya shughuli za kilimo, ili kuhakikisha eneo hili linalomilikiwa na kiwanda kikubwa kabisa, linazaliana vizuri na kuleta mazao mengi yatakayosaidia kiwanda hicho kupata faida iliyokuwa kubwa.

Wafanyakazi katika kampuni inayojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, wakiendelea na zoezi la kufungasha nyanya hizo katika vifaa maalumu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufungasha nyanya hizo tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mimea iliyokua vizuri na kustawi na kunawiri na kupea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kiwanda hiki kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao yaliyokua bora kabisa na mengi yatakayoisaidia kampuni hii na kiwanda hicho kupata faida iliyokua kubwa kabisa.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara, wakiendelea kukagua mimea yao hili kuangalia namna mimea hii inaweza kuzaliana vizuri na kukipatia kiwanda hicho manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa yanayotokana na shughuli hiyo.

Mimea iIiyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao yatakayoisaidia kampuni hiyo kupata mapato makubwa zaidi hapo baadae.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iiyooteshwa katika shamba kubwa, linalomilikiwa na kiwanda kinacho jihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaliana vizuri na kuleta mazao mengi yatakayosaidia kiwanda hicho kupata faida kubwa hapo baadae.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hilo vizuri kwa ukaribu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha shamba hilo linazaa mazao mengi na yatakayoiletea kampuni hiyo faida iliyokuwa kubwa hapo baadae.

Mifumo iliyoandaliwa na kupangiliwa vizuri ili kuweza kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, njia hizi ni nzuri kwani zinamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo ulioandaliwa na kupangiliwa vizuri, unaotarajiwa kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji, njia ambayo ni nzuri na sahihi zaidi, inayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Miundombinu maalum ambayo tayari imekwisha andaliwa na kuweka vizuri katika mpangilio maalumu katika eneo la shamba hili, tayari kwaajili ya kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji linafanikiwa kwa asilimia mia.

Mifumo iliyowekwa vizuri na kupangiliwa katika mpangilio maalum, ili kuweza kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji linafanikiwa kwa asilimia mia. Njia hii ya kilimo ni nzuri kwani inamwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri ulioteshwa na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji; njia hii ya kilimo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kupata mazao yaliyokuwa na afya, lakini pia bila kutegemea mvua katika kiwango chochote.

Miundombinu maalumu iliyoandaliwa vizuri kwajili ya kufanikisha zoezi la kilimo kwa njia ya umwagiliaji, linafanikiwa vizuri kwa asilimia mia na kuhakikisha mkulima wake anapata faida iliyokua kubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyopewa kwa rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa ninacho kitaalamu, cha umwagiliaji njia hii ya kilimo kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji, ulioandaliwa na kupangiliwa vizuri kwa ajili ya kurahisisha zoezi hilo la kilimo. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Vifaa vilivyopangiliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kuwezesha zoezi la kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji linafanikiwa. Njia hii ya kilimo inatarajiwa kuumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitalaamu cha umwagiliaji ulipangiliwa vizuri ,ili kuweza kuhakikisha mimea hiyo inakua na kustawi na kunawiri vizuri, bila kutegemea maji na wala kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji ,njia hii ya kilimo inatarajiwa kumwezesha mkulima kueza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua .

Mifumo iliyoandaliwa vizuri na kupangiliwa vizuri kabisa ili kuwezesha zoezi hili la kilimo cha umwagiliaji linafanikiwa vizuri, kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji uliopangiliwa vizuri, huku ukiendelea kutenda kazi kwa kuimwagilia mimea hiyo inayotarajiwa kukuwa na kustawi vizuri, mfumo huu wa kilimo ni mzuri kwani unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyo andaliwa na kupangiliwa vizuri kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha umwagiliaji, njia hii ni nzuri na salama inayo mwezesha Mkulima kuendesha shuguli za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, milima mingi na mabonde katika eneo hilo, anga linalotanda juu ya eneo hili linazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililokuwa na ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri, pamoja na mti mmoja pekee uliokuwa vizuri na wenye rangi kijani kibichi; anga linalotanda katika eneo hili kunazidi kulifanya neno hilo kuwa na taswira ya kipekee na mandhari ya kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijografia lililozungukwa na watu wa asili pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na milima anga linalodhihiri juu ya eneo hilo na nyeupe mnaozidi kulifanya na hilo kuwa na taswira ya kipekee na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumisha nyasi pamoja na miti iliyopandwa na kustawi vizuri na kuachiana nafasi, anga linalotanda na mlima unaodhihiri kwa mbali ukizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililokuwa na uhaba wa mimea, lakini kuna miti inayodhihiri iliyoota na kusitawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, na milima inayoonekana kwa mbali, na anga lililotanda juu ya eneo hili, kuzidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, pamoja na miti iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea, kwa rangi ya kijani kibichi, anga, linalodhihiri kwenye eneo hili, linazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Mnyama anayeitwa tembo, anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa kabisa, akiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi zilizoota na kustawi vizuri, pamoja na miti iliyopea kwa rangi kijani kibichi, huku kwa mbali ukidhihiri mlima wa Kilimanjaro, unaozidi kulifanya eneo hili, kuwa na sura ya kipekee na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye uhaba wa miti lakini lenye mabonde na miinuko kiasi, kwa mbali kukionekana mlima uliokua vizuri na anga linalo tanda juu ya eneo hilo, likizidi kulifanya eneo hilo kua na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kigeographia linauzunguka na wote wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi anga jeupe lilotanda katika eneo hili nazidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo tambarare la kijografia liliwazungukwa na nyasi fupi mno, pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri ijapokuwa miti hiyo ni mirefu anga lenye rangi ya bluu lililotanda juu ya eneo hili linazidi kulifanya nawe hilo kuwa na taswira ya kipekee na kupendeza.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, linalokusanya nyasi fupi na miti iliyokua na kustawi vizuri na milima kiasi, huku anga lililotanda juu ya eneo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na yenye kuvutia.

Eneo la kijografia lililokuwa na ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili, ulioota na kustawi vizuri kwa mbali ukidhihiri makazi ya watu kunakoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijioglafia lililo zungukwa na uoto wa asili ulio stawi vizuri na kupea rangi jikani kibichi. Anga linalo tanda juu ya eneo hili linazidi kufanya eneo hilo liwe na taswira ya kipekee na mandhari ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, pamoja na milima inaydhihiri kwa mbali huku anga lililotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kipekee na yenye kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi ndefu pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Kudhihili kwa mlima mkubwa wa Kilimanjaro kunazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee na mandhari ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri, wenye rangi ya kijani kibichi, kutanda kwa anga linalodhihiri juu ya eneo hili, kunazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijeografia lenye maji yaliyozungukwa na uoto wa asili, ulioota vizuri na kustawi na kunawiri uliopea kwa rangi ya kijani kibichi, huku anga lililotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uwoto wa asili, ulioota na kustawi vizuri we rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali jua lenye rangi ya njano likidhihiri na anga lililotanda vizuri likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uoto wa asili, uliokuwa na kustawi vizuri ukiwa na twiga ambaye ni mnyama mzuri mrefu na mwenye ngozi yenye mabakambaka ukidhihiri makazi ya watu katika eneo hili kunako ashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Barabara ya vumbi iliyonyooka katika eneo tambarare lililokuwa na kudhihiri milima kwa mbali, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi iliozungukwa na mti kukua vizuri na kustawi, ndani ya majani ya kijani kibichi, anga linalotanda juu ya eneo hilo, likizidi kufanya eneo hilo lililokuwa na taswira ya kipekee.

Eneo la mto lenye mandhari ya kupekee na yakuvutia, lililozungukwa na uwoto wa asili lililo ota na kustawi vizuri na kumea kwa rangi ya kijani kibichi ukizidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na mandhari ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi na mlima unaonekana kwa mbali, anga inayodhihiri katika eneo hili kuzidi kulifanya eneo hilo kuwa na mazingira ya kupendeza na kuvutia.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na chakitaalamu cha kuotesha mbegu njia hiyo ya kilimo, inatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora ili kuweza kupata mafanikio kutokana na mazao yake.

Sehemu la shamba kubwa lenye mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha kuotesha mbegu. Njia hii ni nzuri na salama na umuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayo mpatia mazao mengi na itakayomnufaisha hapo baadaye.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora za kumpatia mazao yenye afya na kisha faida iliyokuwa kubwa.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuchagua mbegu bora inatayomwezesha kupata mazao mengi na yenye afya bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Dawa za asili zilizokusanywa na kuwekwa katika vyombo maalumu na kupangiliwa katika mpangilio maalumu. Dawa hizi zilizotengenezwa kutokana na miti shamba pekee, zinazotarajiwa kutibu magonjwa mbalimbali katika miili ya binadamu.

Mkusanyiko wa wakulima wanajihusisha na shughuli ya kilimo cha kuotesha mbegu, wakiendelea kuchagua mbegu bora walizopewa kama msaada, ili waweze kuzitumia katika shughuli zao za kilimo na wanufaike kupitia hilo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu na cha kisasa cha kuotesha mbegu. Njia hiyo ya kilimo inatarajia kumpatia mkulima mazao mengi na yaliyokuwa bora ili kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea inayo endelea kukua na kustawi vizuri iliyo oteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalmu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayo muwezesha kupata mazao mengi na yenye afya ili awezekupata manufaa makubwa hapo baadae.

Mimea inaendelea kukua na kuchipua na kustawi vizuri, iliyooteshwa vizuri kabisa na shamba hili linalomilikiwa na kiwanda kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inawawezesha wakulima kuweza kuchagua mbegu bora ili kuweza kupata manufaa makubwa kabisa hapo baadae.

Mimea inayoendelea kuota na kukua vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kupata mazao yenye afya na yaliyokuwa bora kabisa, kisha kumpatia faida iliyokuwa kubwa.

Mimea iliyostawi na kunawili vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo inatarajiwa kumpatia manufaa makubwa mkulima atakayo tumia njia hiyo.

Eneo la shamba kubwa lililooteshwa na kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa anachokitegemea cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo inatarajiwa kuweza kupata mbegu bora kabisa kwa ajili ya kupata mazao yenye afya.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hiyo ya kilimo ni nzuri inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayompatia manufaa makubwa hapo baadae.

Banda lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu na ubunifu mkubwa, kuonyesha umahiri wa mtengenezaji. Banda hilo linalotarajiwa kutumika kwa matumizi ya kufugia wanyama wanaofugwa majumbani kama vile; kuku, mbuzi na mbwa,

Wafanyakazi, wa moja kati ya hifadhi zinazopatikana hapa nchini wakiendelea na zoezi la kuwahudumia wanyama hao wanaofahamika kama tembo, wanaokamilisha idadi ya wanyama wakubwa watano wanyama hawa ni wazuri na wanaochangia kwa kiwango kikubwa shughuli za utalii hapa nchini.

Ndenge mkubwa aina ya tai anaesifika kwa kupaa umbali mrefu na kasi, ya kipekee tai pia ni katika jumla ya wanyama pori wanaoimarisha shughuli za kitalii katika mataifa mbalimbali.

Mfanyakazi katika moja ya hifadhi za taifa, akiendelea kumuhudumia mnyama anayefahamika kama tembo, anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa, mnyama huyo mkubwa amekuwa ni chachu ya Tanzania kupata kipato kikubwa kupitia njia za utalii.

Mnyama mkubwa anayefahamika kama tembo anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa, akiendelea kutembea katika eneo hili tambarare lenye ardhi inaonyesha sehemu yake kuwa na maji pamoja na sehemu nyingine iliyozunguka na uoto wa asili wanyasifupi na anga lenye rangi ya bluu na nyeupe zikilifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Ndege ni katika jumla ya wanyamapori wanaoruka na kuvutia katika aina nyingi za ndege miongoni mwao ni kifungu mwenye sifa ya kuruka umbali mrefu kwenda juu. Ndege huyu akiwa juu ya mti uliyodondosha majani yake ukiashiria kipindi cha kiangazi.